Sehemu ya mavazi ya watoto katika duka la nguo ambapo kuna nguo mbali mbali za rangi tofauti kama nyeupe, pink , manjano na zenye mistari. Pia kuna rafu zenye viatu na sandaliki za watoto zikiwa zimepangwa kwa unadhifu ukutani. Mpangilio huu wa bidhaa unaonyesha mazingira ya boutique au duka la mavazi ya watoto lililojaa usafi na mvuto wa bidhaa kwa wateja.

Duka la mavazi lililopambwa kwa rangi angavu na bidhaa zilizopangwa kwa mvuto, Nje ya mlango kuna mannequins waliovaa nguo na kofia, wakionyesha mitindo tofauti ya mavazi ya kike na ya kiume. Kando kuna racks zilizojaa mashati, suruali, gauni na sketi zenye rangi na mitindo mbalimbali. Ukutani na kwenye stendi kuna kofia nyingi za aina na rangi tofauti zikipangiliwa kwa unadhifu.

Sehemu ya duka la mavazi , ambapo nguo mbalimbali zimepangwa. Kuna sketi, suruali, blauzi, mashati na nguo za mitindo tofauti, zikiwa zimewekwa kwa mpangilio unaorahisisha wateja kuchagua. Juu ya raki, kuna mikoba mbalimbali ya wanawake, ukuta wa nyuma kuna maandishi yanayosema one stop for the whole family akionyesha kuwa duka hili lina hudumia watu wa rika zote. Mandhari ya duka ni safi na nadhifu.

Nguo za wanaume zimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu ndani ya duka la nguo. Mashati ya rangi tofauti yamekunjwa kwa umaridadi na mabango yanaonyesha bei kuanzia shilingi 800. Mandhari ya duka ni safi na ya kuvutia na yenye mwangaza wa kutosha kwa wateja.

Duka lina vifaa vya mavazi ya kiume vilivyopangwa kwa mpangilio mzuri yakiwemo mashati yenye rangi mbalimbali, suruali, viatu vya ngozi, suti na tai. Vitu vimehifadhiwa kwenye rafu za mbao na sanduku za kuhifadhia viatu. Kati ya chumba kuna meza ya kati yenye vitabu na vikokotoo.

Duka la mavazi na mapambo limepambwa kwa mtindo wa kuvutia na manekeni iliyovaa gauni cheupe lenye maua ya rangi mbali mbali. Kofia kubwa ya majani na miwani ya jua. Mezani kuna mkufu, hereni, miwani na mikoba ya kisasa. Pembeni kuna kofia nyingine, skafu na mikono iliyopangwa kwenye racks . Mandhari ya duka ni safi na ya kuvutia yakionyesha bidhaa ya mtindo wa kisasa kwa wanawake.

Manequinn imevaa nguo nyekundu ya mapambo akiwa na kofia nyekundu ya kipekee, miwani ya jua, mikufu ya dhahabu, saa na mkoba wa mkononi. Pembeni kuna stendi ya miwani ya jua ya aina mbalimbali ikionyesha mandhari ya duka la mitindo liliko ndani ya jengo la biashara au jumba la duka.

Sehemu ya duka la mavazi ambapo chupi za wanawake zimepangwa kwenye hanger na kufungwa kwenye vifurushi vya plastiki. Bidhaa hizi zimepangwa kwa utaratibu kwenye racks za chuma zikiwa na rangi mbalimbali na maelezo ya ukubwa hadi na idadi.

Sehemu ya duka la nguo imepangwa kwa mpangilio mzuri lenye taa nyingi na sakafu safi. Nguo za wanaweke ziko kwenye rack zikiwa zimepangwa kwa rangi na aina. Kuna bango la kuonyesha sehemu ya women na viti kwa ajili ya wateja wanaojaribu mavazi.

Duka limepangwa kwa kuvutia likiwa na bidhaa mbalimbali za urembo kama mikufu, hereni, bangili, viatu vya wanawake, miwani ya jua na mikoba ya mikononi. Bidhaa zimewekwa kwa mpangilio mzuri kwenye meza za kuonyesha. Kando kuna kofia za mitindo na skafu zilizoning'iniwa zikiongezea mvuto wa mandhari.

Watu wawili wamesimama karibu na gari ndani ya jengo la mauzo, mmoja wao akiwa anatoa maelezo huku mwingine akiangalia kwa makini. Mlango wa gari uko wazi, ikionyesha kuwa wanakagua sehemu ya ndani ya gari hilo. Mazingira ni safi na yenye mwangaza wa kutosha, ikionyesha kuwa huu ni ukumbi wa kuuza magari.

Magari aina mbalimbali yamepangwa kwa mstari kwenye eneo la wazi lililopigwa lami. Likiwa sehemu ya soko ya magari au kituo cha mauzo. Magari haya yanaonekana kuwa mapya au yaliyotumika kidogo. Yakiwa safi na yamepangwa kwa mtiririko mzuri.

Toyota Hillux yenye rangi ya blue nyeusi, imeegeshwa katika eneo la wazi lenye nyasi na miti mirefu ya kijani. Ni gari aina ya 4*4 linaloonekana kua imara kwa matumizi ya mashambani au safari za barabara mbaya. Dereva au mhusika amesimama karibu na sehemu ya nyuma, akiwa amevaa koti la rangi ya kijani na kofia, dalili kua ni asubuhi.

Gari hili linamuonekano wa zamani na limepakwa rangi ya kijani likiwa na sehemu ya nyuma wazi isiyo na kiti wala paa limeonekana kuwa aina ya gari la Landrover lililo tengenezwa kwa muundo wa chuma imara na fremu ya fedha, Taa za nyuma ni mviringo na nambari ya usajili ni KEB 874.

Gari kubwa la rangi ya machungwa limebeba magari kadhaa ya rangi tofauti tofauti, likiwa katika eneo lenye miti na barabara tambarare. Muundo wa gari hili linaonyesha kuwa linatumiwa kusafirisha magari mapya au yanayopelekwa sokoni.

Hii ni sehemu ya ndani ya jumba la maonyesho ya magari. Kuna magari mengi ya aina tofauti yamepangwa kwa mstari, yakiwa safi na yakiwa ndani ya jengo lenye kuta za vioo vikubwa vinavyoruhusu mwanga mwingi kuingia. Sakafu ni ya vigae, mazingira yanaonekana kuwa safi na ya kisasa.

Gari la rangi nyeusi aina ya Honda limeegeshwa kwenye maegesho ya lami yaliyo wazi. Gari lina mwonekano mzuri wa kisasa , magurudumu madogo yenye rimu za kipekee na vioo vya giza vinavyoashiria faragha. Mandhari inaonyesha jengo lenye paa la kisasa lenye nguzo za manjano.

Watu wachache wamekusanyika kwenye eneo la wazi lenye nyasi wakizungukwa na magari yaliyo parkiwa . Mtu mmoja anatembea gari la rangi ya fedha aina ya pick-up huku wengine wakisimama au kuketi ardhini wakizungumza. Mazingira yana miti mingi na mwanga wa jua wa alasiri ikionyesha ni tukio la rasmi wa makutano wa kifamilia.

Gari ya rangi ya fedha aina ya Toyota Mark X 250 GX inaonekana kuwa katika hali nzuri. Imeegeshwa kwenye sehemu ya biashara yenye maduka ya huduma mbalimbali. Gari ina nambari ya usajili ya Kenya na inangara vizuri ikionyesha kuwa imehifadhiwa vizuri.

Gari ndogo lenye rangi nyeusi au kijivu iliyokole imepakiwa nje. Liko kwenye barabara yenye zege la mawe. Nyuma yake kuna jengo linaloonekana kuwa kituo cha mafuta au duka lenye bango la astrol. Inaonekana ni mchana kutokana na mwanga na vivuli ju ya jua.

Gari jeusi la aina ya SUV limeegeshwa kwenye uwanja wa magari ya kuuza likiwa limeandikwa ujumbe wa The One you've been waiting for , kumaanisha, hili linangojewa. Magari mengine yanaonekana nyuma na maandishi ya bei yanaonyesha yanapatikana kuanzia milioni moja, elfu mia mbili na hamsini za Kenya.

Gari hili la zamani ni la kifahari na wenye muundo wa kipekee ikiwa na rangi ya fedha na matairi makubwa. Inawskilisha teknolojia ya zamani ya magari. Gari hii Lina taa mbili kubwa mbele, vioo vya wazi, na siti za ngozi . Inaonekana kuwa limehifadhiwa vizuri likiwa limeegeshwa juu ya lami ya mawe ikionyesha damani ya hostoria na sanaa.

Eneo hili lina magari mbalimbali yaliyopangwa ndani ya jengo la kisasa lenye dari ya vioo na mwanga mwingi wa asili. Kuna madawati ya huduma kwa wateja upande wa kushoto na watu wachache wakihudumiwa au wakikagua magari. Mandhari yanaonyesha kituo cha kuuza magari au bazaar la magari lililotoa huduma kwa wateja au watafuta magari mapya au yaliyotumika.

Gari la abiria limeegeshwa karibu na mwamba wa miamba mikubwa ya asili. Limechorwa maandishi ya kampuni ya utalii likiwa tayari kwa safari za watalii kwenye maeneo ya milimani au mapori ya asili. Mazingira yanaonyesha mandhari ya kuvutia ya kiasili na hali ya hewa yenye jua.

Gari la abiria limeegeshwa karibu na ukuta wa miamba ya kiasili. Limeandikwa “Leisure Deals, Tours, and Safaris” likionyesha kuwa ni usafiri wa watalii au safari za burudani. Likiwa tayari kuwachukua abiria kuelekea maeneo ya asili.

Gari aina ya SUV lenye rangi la fedha lililopakiwa kwenye maegesho ya ndani. Gari hili linaonekana kuwa imara ina bumper ya ziada mbele kwa ulinzi, na tairi zenye uwezo wa kutembea kwenye ardhi ngumu. Kwenye paa lina mizigo, kando yake kuna gari jingine jeupe linaloonekana kidogo. Mazingira yanaonyesha maegesho yenye paa la zege.

Viti vya ndani ya gari vinaonekana vikiwa safi na vya rangi ya kijivu. Kuna mikanda ya usalama na nafasi ya kutosha kwa abiria wa nyuma. Dirisha limefunguliwa kidogo na mwangaza wa juu unaingia ukionyesha usafi wa sehemu ya ndani ya gari.

Gari aina ya Toyota Mark X, rangi ya fedha, limeegeshwa nje ya duka la chakula. Namba ya usajili ni KBV 949E. Gari hili lina mwonekano mzuri na matairi mapya. Inaonyesha linatunzwa vizuri na inafaa kwa matumizi ya kila siku au biashara ya teksi.

Watu wawili, mwanamke na mwanaume wanaangalia magari ndani ya jumba la kuuza magari. Magari ya aina mbalimbali inaonyeshwa na mazingira ni safi yenye mwangaza mwingi wa kutosha yakionyesha huduma rasmi za biashara ya magari.

Gari jeupe aina ya suzuki alto imeegeshwa kwenye uwanja wa nyasi likiwa na nambari ya usajili ya KDH 99J Gari dogo la mijini lenye milango mitano na muundo wake unaonyesha matumizi ya mafuta kwa kiasi kidogo.

Gari hili aina ya Toyota Hiace, linatumika kwa usafiri wa abiria au mizigo. Limeegeshwa kwenye eneo la nyasi karibu na jengo la mabati. Lina nambari ya usajili ya KDA 963V na linaendeshwa kwa kutumia diesel kama inavyoendeshwa na stika.

Gari la kifahari aina ya Volkswagen Tiguan limesimama barabarani likiwa katika hali nzuri. Limepakwa rangi jeupe iliyong'aa na magurudumu yake yanaonekana imara na ya kisasa. Gari hili lina muundo wa kisasa na linavutia macho kwa mwonekano wake safi linaloashiria ubora wa hadhi ya hali ya juu.

Ndani ya gari kuna viti vya ngozi vilivyopangwa vizuri. Usukani upande wa kulia wenye kifuniko cha mikono na dashibodi safi iliyo vitufe na skrini. Milango iko wazi na paa lina sehemu ya juu inayofunguka kwa mwangaza wa jua. Gari lipo kwenye eneo la maegesho karibu na uzio wa chuma.

Ganda la mabasi likiwa ndani ya karakana kubwa ya kiwanda yanayoonekana kuwa katika hatua za awali za uzalishaji. Mabasi yamepangwa kwa mstari mengi yakiwa na rangi ya machungwa na moja jeupe bila milango, magurudumu ama taa, yakionyesha yanasubiri kukamilishwa. Mazingira ni safi yenye mwangaza wa kutosha na muundo wa kiwandani wenye miundo wa chuma juu.

Meza ya kuuza vifaa vya nyumbani katika soko la wazi kuna bidhaa nyingi kama vikombe, thermos ,sahani, visu, sufuria, vikombe vya plastiki, brashi na vyombo vya kupikia, vitu hivi vimepangwa kwa rangi mbalimbali na kwa wingi ili kuvutia wateja, mazingira yanaonyesha shughuli za kawaida za biashara sokoni ambapo bidhaa za nyumbani zinapatikana kwa bei nafuu.

Soko la ndani lenye bidhaa nyingi za sanaa na utamaduni wa kiafrika. Kuna vitenge vilivyoshonwa kuwa nguo ,vikapu vya mikono ,vito vya mapambo, vinyago, bidhaa za ngozi kama mikanda na viatu pamoja na michoro ya sanaa. Wanunuzi wanapita katikati ya vibanda wakichagua bidhaa.

Hii ni sehemu ya soko la barabarani ambapo maua mbalimbali yanauzwa. Maua ya rangi tofauti kama nyekundu, pinki, njano, na nyeupe yamepangwa kwenye ndoa na vikapu. Kuna watu wachache karibu na meza ya kuuza, na viti vya plastiki vimewekwa kwa matumizi ya wauzaji. Mazingira yanaonyesha shughuli za biashara ya maua katika mji.

Hali ya soko ya wazi ambapo watu wanajishughulishisha na ununuzi wa mboga mbichi. Meza zimepangwa na majani ya mboga kama sukuma wiki na spinachi. Wateja wamevaa mavazi ya kujikinga na baridi huku angaa ikiwa na mawingu mazito kuashiria hali ya mvua au unyevu.

Hii ni sehemu ya soko la bidhaa za kazi za mikono ambapo maduka mbalimbali yamepangwa yakiwa yamejaa bidhaa kama mikoba ya majani, vikapu vya rangi tofauti, mapambo, vinyago, mavazi ya kitamaduni na sanaa ya ukutani. Wafanya biashara wameketi nje ya maduka yao wakisuburi wateja.

Hii ni sehemu ya kuingilia soko jipya la Kenyatta lenye shughuli nyingi. Watu wanaonekana wakitembea na wengine wakifanya biashara. Kuna vibanda, mkokoteni wa matunda na bango kubwa la soko. Mazingira yanaonyesha ni eneo la biashara na huduma za kila siku.

Hili ni eneo la soko ambapo mboga mbichi na matunda mbalimbali zimepangwa vizuri kwa ajili ya kuuza. Kuna nyanya, vitunguu, karoti, pilipili hoho ya rangi tofauti, limau, vitunguu saumu, matango na mboga za majani. Bidhaa zimepangwa kwa mpangilio mzuri na yenye kuvutia, ishara ya biashara ya chakula safi za kienyeji.

Hii ni sehemu ya soko la wazi lenye shughuli nyingi ambapo wafanyabiashara wamepanga bidhaa zao kwa rangi mbalimbali. Kuna vitambaa vya kiafrika, mavazi, mikoba, mapambo ya asili, vinyago, vyombo vya jikoni na bidhaa za mikono. Wanunuzi na wachuuzi wanaonekana wakijadiliana wengine wakichagua bidhaa.

Hili ni duka la nyama ambapo vipande mbalimbali vya nyama vimepangwa ndani ya jokofu ya kioo ili kudumisha usafi na baridi. Nyama imekatwa vipande tofauti ikiwa ni pamoja na mbavu, mapaja na vipande vya miguuni. Nyama nyingine imenig'inizwa juu kwa ajili ya kuonyesha au kukausha.

Soko la ndani la kuuza mboga na matunda. Wauzaji wamepanga bidhaa zao kwa mpangilio mzuri, kwenye meza na magunia. Kuna vitunguu, nyanya, viazi, karoti, pilipili, kabichi na mboga za majani. Wateja wachache wanaonekana wakihudumiwa. Mazingira ni safi na yamejengwa kwa nguzo na kuta zenye rangi ya machungwa na krimu.

Soko la mboga na viungo ambapo kuna vitunguu saumu, tangawizi, mihogo na mboga za majani zilizopangwa kwenye vikapu. Mifuko ya plastiki na boksi la plastiki la kijani. Bidhaa zimewekwa sakafuni au juu ya viti zikisubiri wateja. Mazingira haya yanaonyesha biashara ya rejareja ya bidhaa za kilimo katika eneo la wazi au soko la mitaani.

Duka hili linaonyesha kazi mbalimbali za mikono za kiafrika zikiwemo vinyago vya mbao, sanamu ndogo ndogo na michoro ya kitamaduni. Kuta zimepambwa kwa barakoa za mapambo zenye maumbo na rangi tofauti. Bidhaa hizi zinaonyesha utajiri wa sanaa na uridhi wa tamaduni za kiafrika zikiwa maarufu kwa watalii na wapenzi wa kazi za kisanaa.

Hii ni sehemu ya soko la kazi za mikono ambapo mishima ya shanga, mikuku, mikoba ya mikono na mapambo ya asili yamepangwa kwenye mbao za kuonyeshea. Bidhaa hizi zina rangi mbalimbali angavu na uhakisi utamaduni wa kiafrika. Mazingira yana paa la bati la nguzo za mbao.

Hiki ni chumba kilichojaa kumbukumbu za muziki wa zamani. Kikiwa na santuri, redio za kale, gramafoni, na cd nyingi, na picha za wanamziki maarufu. Mazingira haya yanaonyesha, utunzaji wa historia ya muziki wa kiafrika.

Watu wanatembea kwenye soko la mitumba lenye nguo nyingi zilizopangwa kwenye meza na kuning'inizwa juu. Soko lina msongamano na mazingira yanaonyesha uchumi wa kawaida. Nguo mbalimbali za mitumba zinauzwa na watu wanaonekana wakichagua bidhaa. Mazingira haya yanaonyesha shughuli za kila siku katika soko ya wazi mtaani.

Meza ya soko imejaa bidhaa ya kienyeji kama mikufu, vikuku, pete na mapambo mengine ya mikono. Vitu hivyo vimepangwa kwa rangi tofauti tofauti vikiwa vimening'inizwa juu ya kuonyeshwa mezani. Wauzaji wapo ndani ya kibanda chao cha mbao chenye paa la mabati, ishara ya biashara ndogo ndogo za kitamaduni.

Hili ni soko la ndani lenye vibakuli mingi vya blastiki. Vilivyojaa viungo vya kupikia vya aina na rangi mbalimbali kama pilipili, manjani, badalasini na karafuu. Wauzaji wamesimama nyuma ya meza wakihudumia wateja huku mmoja akipokea malipo au kutoa bidhaa. Kuta zimechorwa michoro ya rangi ya ngavu zikionyesha utambulisho wa kitamaduni na uzuri wa mazingira ya biashara ya kienyeji.

Soko la ghorofa mbili ambapo ghorofa ya chini kuna wachuuzi wa matunda na mbogamboga mbalimbali na watu wakinunua. ghorofa ya juu ina sehemu ya biashara, baadhi zikiwa na nguo na bidhaa zingine. Mazingira yanaonyesha shughuli nyingi za kibiashara katika eneo lililopangiliwa vizuri.

Ndizi zimepangwa kwenye kreti za mbao ndani ya soko la jumla. Wafanyabiashara na wananunuzi wanaonekana wakihudhuria shughuli za kuuza na kununua. Mandizi yanaonekana mengi yameiva na ni ya kinjano. Mazao haya yanaonyesha biashara ya kilimo inayochangia uchumi wa eneo hilo.

Kuna ndoo nyingi zilizojaa poda zenye rangi tofauti tofauti kama vile manjano, chungwa na nyekundu pamoja na vitu vilivyokaushwa kama vile pilipili manga na viungo vingine. Katika mandhari ya nyuma, kuna dalili za mazingira ya soko ikiwemo bidhaa nyingine kama nyanya.

Bidhaa za sana za ufundi zimepangwa mezani zikiwemo mikoba na ya mikono, vinyago vya wanyama, vibanio vya mapambo, viatu vya ngozi vilivyopambwa kwa shanga na majengo ya mviringo ya mfano wa jadi. Hii inaonyesha utajiri wa utamaduni na ubunifu katika soko la bidhaa za kienyeji.

Vitu vya mapambo vya kitamaduni kama vile mikufu ya makobe, bangili za rangi na shanga za miti au plastiki vimepangwa kwenye duka la ufundi. Bidhaa zimeundwa kwa ustadi mkubwa zikionyesha ukionyesha urithi wa sanaa na utamaduni wa kiafrika. Mazingira yanaonyesha soko ya bidhaa za mkoni zinazolenga watalii na wapenzi wa kazi za sanaa.

Jengo refu la makazi linaonekana likiwa limejengwa kwa usanifu wa kisasa likiwa na ghorofa nyingi na mabalkoni ya kila chumba. Kuta zake zimepakwa rangi nyeupe na ya manjano huku paa likiwa na sehemu ya bati . Mbele ya jengo kuna uzio wa chuma na taa ndogo ndogo zilizowekwa juu ya nyaya.

Majengo ya kisasa yenye ghorofa nyingi yanaonekana yakiendelea kujengwa kwa kasi. Miundo mbinu ya nguzo za zege bado zinawekwa, ikionyesha juhudi ya kuongeza makazi ya bei ya nafuu mjini. Mazingira ni safi na ya kuvutia, huku teknolojia ya ujenzi ya kisasa ikitumika. Hili linaashiria maendeleo katika sekta ya makazi na mipango ya kuimarisha maisha ya wakazi wa mjini.

Jengo la ghorofa nyingi linaoneka kama bado linajengwa au limekamilika hivi karibuni likiwa na kuta za tofali, za kijivu na mikanda ya rangi ya matofali. Juu yake, kuna chumba cha paa. Chini ya jengo hilo kuna ardhi tupu yenye nyasi kavu na takataka kidogo.

Nyumba kubwa ya kisasa iko katika hatua za mwisho za ujenzi ikiwa na madirisha makubwa ya vioo na paa la rangi ya kahawia, ngazi ambayo imeegemea ukutani na pikipiki imeegeshwa mbele. Eneo la mbele lina mawe na taka za ujenzi.

Jengo refu la kisasa linaonyesha muundo wa kisasa lenye madirisha mengi na vioo. Mabalkoni kila ghorofa na kuta zilizo na mipako ya rangi nyepesi. Hali ya anga ni safi na jua linamulika kwa nguvu.

Jengo refu la kisasa linaonekana kutoka chini likiwa na madirisha mengi ya vioo na muundo wa kisasa. Jua linaangaza juu ya paa, likitoa miale kali ya mwanga. Jengo linaonyesha maendeleo ya miji na uekezaji katika sekta ya majengo ya biashara au makaazi.

Nyumba ya ghorofa moja yenye muundo wa kisasa. Ua wa lami uliopangwa vizuri na lango la chuma lililofungika. Kuna verenda ya juu iliyo na uzio wa chuma na sehemu ya chini yenye milango miwili kikubwa ya chuma. Inaonyesha usalama na nafasi kubwa ya maegesho. Magari ni safi na yenye utulivu na yanafaa kwa makaazi ya familia.

Jengo la ghorofa linaonekana likiwa bango la kuuza apartment na vyumba vitatu kwa matumizi ya biashara. Bango limebandikwa kwenye lango la chuma lenye uzio wa umeme wa usalama likiwa na nambari ya mawasiliano kwa wateja watarajiwa.

Jengo la makazi lenye ghorofa kadhaa limejengwa kwa matofali ya rangi ya machungwa na paa la kahawia. Mbele yake kuna ua wa maegesho yenye magari na miti midogo ya kijani. Kuna gate la chuma la kijani na kibanda cha mlinzi upande wa kulia wa mlango kuu.

Nyumba ya kifamilia, yenye paa la bati inaonekana ikiwa imezungukwa na bustani yenye miti na vichaka vilivyokatwa kwa umbo mzuri. Mazingira ni safi na tulivu, yanayovutia kwa makaazi. Kuna kuta za mawe na milango ya chuma, kuongeza usalama wa jengo hili, lililo kwenye mandhari ya kijani kibichi.

Jengo lenye paa ya rangi ya blue limeonyeshwa likiwa na vibanda vya biashara chini. Kibao kimewekwa kikitangaza big shop to let na nambari ya simu kwa mawasiliano. Pia kuna bango lenye jina Jandebi Finaserve Limited upande wa kulia. Sehemu ya chini ya jengo ina milango ya chuma ya maduka mmojawapo ikiwa na bidhaa za asili zikiuzwa.

Jengo refu linaendelea kujengwa likiwa na madirisha yaliyowekwa vyuma lakini baado hayajapigwa rangi wala kufungwa vioo. Kuna mtu juu ya paa ishara ya shughuli zinazoendelea za ujenzi. Umeme umepitishwa karibu na jengo na uzio wa bati umezunguka eneo lote.

Bango linaonyesha huduma mbalimbali za magari kama vile kurekebisha bodi, kupaka rangi na kuosha magari. Chini ya bango hilo kuna tangazo ya mauzo ya viwanja, plots for sale ikiwa na nambari za mawasiliano. Mahali hapa inaonnyesha shughuli, mchanganyiko za kibiashara na uwekezaji.

Nyumba ya kifahari ya ghorofa mbili lenye paa la maruni na kuta la krimu imejengwa kwa mtindo wa kisasa. Ina madirisha makubwa yenye grills za usalama na veranda pana upande wa juu. Ua wa mbele umezungushiwa uzio na kuna mimea ya mapambo pembeni.

Hii ni mandhari ya mji au mtaa chini ya anga la blue lililo na mawingu machache. Katika sehemu ya chini kuna majengo mengi ya ghorofa, baadhi yakiwa yamejengwa kwa mtindo wa kizamani na mengine mapya. Kuna pia vibanda vidogo vinavyoonekana kama soko au biashara ndogondogo mbele ya majengo hayo.

Majumba ya kisasa yamejengwa ndani ya ua uliozungushiwa ukuta wa mawe. Nyumba hizo zina paa la bati, matanki ya kuhifadhi maji na baadhi zina paneli za sola. Mbele kuna kiwanja kikavu kisicho na miti wala majani mengi.

Jengo la ghorofa lina rangi ya manjano na kijivu, likiwa na vyumba vingi vyenye mabalkoni yaliyowekwa uzio wa chuma uliyopambwa. Nguzo za umeme na nyaya zinaonekana mbele ya jengo, na upande wa kulia kuna ukuta wa mawe unaozunguka eneo hilo. Hali ya anga ni safi, yenye mawingu meupe ikiashiria mandhari ya mtaa wa makazi ya watu.

Huu ni ukuta wa matofali ambapo mabango mawili yamewekwa. Bango la juu ni la tahadhari likionyesha ishara ya jicho na kuandika warning this premises is under 24 hours system surveillance . Bango la chini na kubwa zaidi, ni la samawati na lina tangaza offices to let kuanzia ukubwa wa futi za mraba 400-5,000.

Hii ni sehemu ya duka kubwa la kisasa, linalouza matunda, hasa mananasi. Kuna mananasi mengi yamepangwa vizuri ndani ya kioo. Juu kuna bango linalosema pineapple cutting and packaging for free likimaanisha kwamba wanakatakata na kufungasha mananasi bila malipo. Pia kuna bango jingine linaloonesha bei ya mananasi.

Eneo la kuingilia katika duka kubwa la Carrefour inaonyesha mazingira ya kisasa yenye mwangaza mzuri na mabango ya matangazo ya bei nafuu. Mabango yameandikwa Welcome to Carrefour, Lowest Prices Everyday, Big Savings , wakihamasisha wakihamasisha unuzi wa bei nafuu.

Mlango wa duka la Naivas unaonekana wazi na limeandikwa kuwa linafunguliwa masaa kumi na manne. Ndani kuna sehemu ya mikate na bidhaa nyingine za chakula. Gari jeusi limeegeshwa karibu na mlinzi amesimama mlangoni kuhakikisha usalama.

Hii ni sehemu ya duka la mikate ndani ya jengo la biashara. Keki na vitafuno vya aina mbalimbali vimepangwa kwenye rafu za kioo zilizoangaziwa vizuri. Maandiko ya bei yanaonekana yakionyesha gharama ya bidhaa. Mfanyikazi aliyevaa kofia ya usafi anahudumu eneo hilo. Mandhari ni safi nadhifu na yenye mvuto kwa wateja.

Hii ni sehemu la kuingilia katika duka kubwa la Carrefour. Kuna bango kubwa linalosema welcome to Carrefour likiwakaribisha wateja. Ndani kuna bidhaa mbalimbali zimepangwa kwa mpangilio mzuri huku matangazo ya bei nafuu yakiwa yamebandikwa juu ya na kuonyesha deals kibao . Wateja wanaonekana wakinunua bidhaa na kutumia troli.

Hii ni sehemu kubwa ya duka labda duka la vifaa vya nyumbani au bustani. Katikati kuna meza kubwa iliyo jaa taa nyingi zinazo tumia nishati ya jua kwa ajili ya nje zikiwa bado kwenye vifungashio vyao.

Duka hili kubwa lina safu ndefu za bidhaa zilizopangwa kwenye rafu kama sabuni, nafaka, mafuta ya kupikia na bidhaa nyingine za matumizi ya kila siku. Kuna matangazo ya bei zilizopunguzwa yameanikwa juu yakionyesha bidhaa maalum kwa wateja.

Jengo refu la kisasa linaonekana kuwa katika eneo la mji. Juu ya jengo kuna bango kubwa jekundu lenye jina Naivas ambalo ni duka la maarufu la jumla nchini Kenya. Chini yake kunabango lingine la buluu lenye maandishi summit institute na chini yake 8th floor ikionyesha uwepo wa taasisi ya elimu au mafunzo. Jengo limezungukwa na miti mirefu yenye majani mabichi.

Hii ni sehemu ya duka kuu inayouza vyakula vya kilo kama karanga, korosho, mbegu, matunda yaliyokaushwa na pipi. Bidhaa zimepangwa kwenye viboksi vya uwazi vilivyo na lebo za bei juu yake. Karibu kuna mizani kwa ajili ya kupima uzito wa bidhaa. Mandhari ni safi na ya kisasa ikiashiria ununuzi wa vyakula kwa kiasi kidogo au kikubwa kulingana na mahitaji ya mteja.

Ndani ya duka kubwa la reja reja, kuna safu ya mboga mbichi kama viazi, vitunguu, mihogo na majani ya mboga. Bidhaa zimepangwa kwenye vyombo vyeusi vikiwa na bei vilivyoandikwa kwa wazi. Wateja wachache wanaonekana wakihudumiwa eneo la nyuma upande wa nyuma. Mazingira ni safi na yanapangika.

Sehemu ya duka kubwa la juma au supamaketi. Upande wa kushoto kuna viti vya plastiki vikiwa vimepangwa juu kwa juu. Kulia kuna baiskeli mpya zilizopangwa kwa safu moja. Zimefungwa plastiki pamoja na mipira ya michezo kwenye kikapu cha chuma. Nje ya njia kuna kiti cha kikapu cha chungwa kwa ajili ya wateja kueka bidhaa.

Bidhaa mbalimbali za usafi wa mwili kama sabuni za kuoga na kufua zimepangwa kwenye rafu za duka kuu. Kuna mabango ya bei, na matangazo ya punguzo ya bei, yanayoonyesha bidhaa zenye offer maalum. Mteja mmoja anaonekana akiwa na troli ya manunuzi upande wa kulia.

Duka la vinywaji lina mwangaza wa kuvutia na maandishi makubwa Liquor Store juu ya mlango. Ndani kuna safu za bidhaa kama bia, soda na pombe kali zilizopangwa kwenye rafu ya majokofu. Mandhari ni safi na ya kisasa ikiashiria sehemu ya duka kuu au supermartet linalouza vinywaji baridi na vileo kwa wateja.

Safu ndefu ya friji na vifaa vingine vya kupozea, vilivyopangwa kwenye duka kubwa, labda duka la vifaa vya kielektroniki au la jumla. Friji hizo zina rangi tofauti ikiwemo fedha na nyeusi, na baadhi zina vibandiko vinavyoonyesha kudhamini kwa miaka miwili. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea kwenye njia kati ya bidhaa hizo, wakitazama au wakichagua.

Chakula mbalimbali vimepangwa kwenye vyombo vya chuma ndani ya sehemu ya huduma ya mkahawa au duka kubwa. Kuna wali na mboga, pilau, mboga za kukaanga, vyakula vingine vya moto tayari kwa wateja kuchukua. Mazingira ni safi na yamepangwa vizuri yakionyesha huduma ya kitaalamu ya chakula na cha haraka.

Hili ni duka kubwa la kisasa lililojaa bidhaa mbalimbali kama vile juisi, vinywaji baridi, nafaka na vitafunwa. Rafu zimepangwa kwa mpangilio mzuri zikiwa zimejaa bidhaa zenye rangi tofauti tofauti. Mtaa za kisasa huangaa vizuri ndani ya mjengo. Mazingira haya yanaonyesha usafi, urahisi wa kupata bidhaa na uwepo wa huduma bora Kwa wateja.

Mikokoteni ya ununuzi, ama vile trolley , imepangwa nje ya jengo la Quidkmart ambalo lina nembo yenye maneno fresh and easy . Mimea midogo ya mapambo imepandwa mbele ya jengo hili kubwa la kisasa.